Hapa naona kuna magari aina mbalimbali, na ni rangi tofauti tofauti, na hapo naona imeandikwa Car Locus. Inaonekana hapa ni pahali pa kuuzia magari barabara.

Picha hii inaonyesha ndizi, inaonekana hapa ni sokoni na anoana kuna nyanya, pilipili hoho. Inaonekana hapa wanauza chakula cha kupika kama vile mboga.

Katika picha hii naona kuna magari, na magari haya yamebebwa na gari moja kubwa, na nadhani haya magari yanaenda kuuzwa mahali na hapa naona ni lami.

pichahii inaonyesha kuna pesa na hii pesa ni elfu moja ya Kenya. Ni ya Kenya na naona hii pesa ni mingi na naona hapo imeandikwa Kenya, inamaanisha hii ni ya nchi ya Kenya.

Hapa katika picha hii naona kuna mama mmoja ambaye ameketi na naona ako kwenye duka na katika duka yake anauza mapambo ya shingo na ya mikono na ya miguu inaonekana ni ya kushona.

Picha hii inaonyesha kuwa hapa ni mahali pa kuuza viatu nanaona kuna mtu moja ambaye amesimama, inaonekana huyu ni muuzaji wa hizi maviatu, na ninaona viatu vya aina mingi mingi na rangi tofauti tofauti.

Hapa naona hapa kuwa ni soko, kwasababu naona manguo mingi ambayo yameanikwa, na inaonekana kuwa soko ni kubwa sababu kila mahali, naona kuna manguo kando kando ya soko.

Hapa naona kuna samaki na samaki hii imekarangwa na iko tayari kulwa na kando yake naona watu ambao wameketi inaonekana hao ndio wanauza hii samaki.

Hapa katika picha hii naona kuna noti moja ya shilingi elfu moja na chini yake naona kuna noti ya hamsini na hii pesa ni ya Kenya na naona kuna mtu ambaye ameshika anajaribu kuzisoma .

Katika picha hii naona kuna duka moja na mbele yao naona kuna magari mbili na hapo naona kuna kiti ya kuuzia mayai na hapo juu imeandikwa meat inamaanisha kuwa kuna chakula.

Katika hii picha naona kuna nyumba fulani na imeandikwa Adriano Insurance Agency Domestic Home Insurance, inamaanisha kuwa hii nyumba iko na kazi fulani katika jamii.

Katika picha hii naona kuna pesa, kuna elfu moja na naona na mia tano, na hapa naona kuna mkono ambao, umeshikilia pesa hii ya Kenya.

Picha hii inaonyesha duka, na duka hii kuna soda aina mingi, na hapo mbele imeandikwa Mpesa, inaonekana pia kuwa kuna mahuduma za simu, zile za kutoa pesa na kuweka pesa kwenye akaunti yako kwenye simu.

Katika picha hii naona kuna watu watatu, ambao wamesimama ni wamaume wawili, na mwanamke mmoja, na hao watu inaonekana kuwa kuna kitu ambacho wanafurahia kwenye simu yao, kwasababu wameangalia simu wakitabasamu.